Mwanamke mwenye nywele ndefu ako kwenye kiti cha magurudumu matatu uwanjani. Amevalia fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya, nyuma yake kuna viti vya rangi ya buluu vya watazamaji.

Huu ni uwanja wa michezo Nyayo stadium mjini Kenya. Upande wanaokaa watazamaji huna rangi ya bendera ya Kenya. Wanaume wakuruka mchanga amevalia fulana nyeusi, amelala chini.

Hili ni jedwali la shule ya Thika road Christian Junior School, linawakilisha somo la kompyuta, limegawanya kwa mistari kuonyesha siku za wiki kama vile Jumatatu, Jumannne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, pia linaonyesha vipindi vya masomo na wakati wa hayo masomo.

Hili ni jengo refu lenye madirisha mengi ya vioo. Kuna bango lenye nembo, wageni tafadhali pitia ofisini. Pia kuna maua ya rangi ya kijani na manjano.

Darasa hili lina viti vilivyopangwa, vimetengenezwa kwa mbao na vyuma, vina upande wa kukalia na upande wa kuandikia upande wa chini kuna sehemu inayofanana kikabu ya kuweka vitabu.

Hili ni darasa la wanafunzi wa chuo kikuu. Viti vingi vilivyotengenezwa kwa mbao na vyuma vimepangwa. Vina sehemu ya kukalia na kuandikia. Upande wa chini kuna mahali pa kuweka vitabu.

Mwanamke muogelaji ako kwenye bwawa la kuogelea. Amevaa kofia ya kuogelea nyeupe yenye maandishi. Amejishikilia kwenye ukingo wa bwawa akiwa katika harakati za kutaka kuogelea.